Unapoenda kwa shule za chekechea basi utapata kuna vifaa maalum ambavyo yametengenezwa ili watoto wadogo wacheze. Ambayo inasaidia watoto kujenga miili yao na pia wapate nafasi ya kufurahia na kushirikiana na wenzao pale shuleni.

Wakati mingine unapotembelea maofisi kadhaa ama duka mengine unapata kwamba kunao, mahali ambapo pametengwa ili waweke mizigo zao kisha wanapomaliza shughulika zao wanachukua mizigo zao.

Kutembelea kwa nyumba wa watoto ama shule za watoto ya msingi ama chekechea utapata kwamba wametengenezewa vifaa maalum ambao wao wakienda kucheza au kuketi pale kisha wanaanza kucheza michezo yao. Hii ni mzuri kwa inasaidia kutangamana kwao.

Basi unapata kwamba ni Jumatatu tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano alafu pia kuna swali ambapo linauliza, je Samweli aliitikia aje wakati ambapo Mungu alimwita, je wajua?

Tarakilishi, teknolojia ya kisasa. Watu hutumia kila mahali, kutoka wanafunzi shuleni, hadi walimu, hata wauguzi hospitalini, pia ukienda kule kwa huduma zozote za serikali, tarakilishi yatumika. Je, ni wapi tarakilishi haitumiki?

Ni jambo mzuri pale ambapo unapofanya masomo yanakuwa ni kama mchezo, yaani unaweka mchezo ya kuigiza hapa na pale, ndiposa wanafunzi washirikiane na mwishowe wote watakuwa wamejifunza kitu , hilo ni bora.

Mazingira mzuri na huwa mzuri sana kwa afya ya watu, maanake huleta utulivu wa mawazo na pia hewa mzuri, ikiwa na mazingira mzuri afya yako pia itakua mzuri, na ni muhimu sana watu akikisha kwamba wanapoishi na wanafanya kazi ni mahali pa mazingira mzuri.

Shuleni wanafunzi wanapofunzwa kunakuanga na kitu pale mbele hapo hivo ambayo inaitwa Blackboard kwa lugha ya kimombo, kitambo ilikuwa ya kuandika na chokaa lakini kwa wakati huu wanatumia kalamu fulani iliyo na rangi ambayo inaweza futika hivyo basi inafutwa na kitu ambacho inaitwa duster .

Juzi nikipitia kwenye mtandao za kijamii basi baada ya ile agizo ya askari kupiga risasi ya miguu kwa vijana, nikaona picha fulani ambayo inafanana hii hapa kwamba watu wameketi kwenye hizi visaidizi ya kusaidia watu kutembea.

Siku hizi ukitembea kwenye shule za upili, kwa mara mingi utapata kwamba kunayo jumba ambayo imewekwa kompyuta ili kusaidia wanafunzi wakisomeshwa kuhusu teknolojia ya kisasa ya kompyuta.

Kwenye mashindano inafaa kujumlisha watu wote . Yaani wale walio sawa na pia wale ambao kwa sababu moja au nyingine wako na upungufu au ulemavu fulani. Ndiposa Kuna mashindano ya kushindana ya watu ambao hawawezi wakatembea na ni mzuri.

Napenda wanariadha wa Kenya sana kwa sababu hao hutia bidii. Kenya hatuna viwanja maalum ya wao kufanya mazoezi yao vizuri, lakini hata hivo huwa wanajitahidi na wakienda ng'ambo bado wanashinda wanafaa a.

Hapa tunaona kijana ambaye hana mguu moja, anacheza mchezo wa kandanda . Ni jambo mzuri pia wao kufarahia utamu wa mpira. Kando natumia kuna mashabiki ambao wanamshabikia yeye.

Ni vyema kulinda afya ya ngozi yako. Maana, ngozi yako kufunika na hufunika mwili wako wote, basi ni vizuri kuiosha vizuri, na kuilinda ili usipate madhara yeyote au magonjwa yeyote ya ngozi.

Kumbe kuna mchezo amabapo mwenye anakimbia anazibwa macho alafu anakua na mtu anayemsaidia nyuma kumuelekeza. Mchezo huu sijauona hapo awali. Lakini nafikiria inaeza kua ni ya kuchekesha mno.

Katika jamii tunao watu ambao kwa njia moja au nyingine hawawezi kusikiza, basi huwa ni jambo muhimu sana kutambua hawa watu na ata kuwapea shirika ambalo litakuwa linashughulikia mahitaji yao.

Kwa kawaida, siku yako, kila siku wewe hutumia tarakilishi kufanya mambo gani? We hutumia kufanya kazi gani? Kwa kila siku ,tarakilishi inakusaidia aje kwa maisha yako, wale watu wanaokutegemea wewe?

Mtu unapoishi mahali ambapo pana mazingira mazuri basi hata wewe pia utakuwa unajiskia vizuri maanake ukitoka hapo nje unapumua hewa safi, unaona mandhari mazuri na kwa jumla akili yako itakuwa imetulia.

Kwenye michezo ya makimbizi kunakuwa na mchezo ambapo mtu huruka kwa umbali sana, mwenye atashinda mchezo huu ni mtu mwenye akona uwezo wa kuruka kwa umbali sana kama Samson Ochuka.

Ni muhimu watu wakati fulani watembelee lile jumba ambalo linasaidia watu kufanya muscle yao ya kimwili ili kusaidia watu wawe na miili sawa na iliyo na nguvu na wasipatwe na mashida zozote.

Pale vyuo vikuu, Kwa mara mingi hamna deski ama dawati ila yote yanakwa yamewekwa pamoja. Mtu Yuko na kiti chake na Meza yake binasfi, piia hapo chini kuna mahali pa kuwekea vitu zako kama begi ama vitu vingine.

Wanafunzi wanapokuwa wadogo, ni jambo nzuri kuwafunza kuandika maandishi mazuri, hivo basi walimu wa shule ya chekechea na shule ya msingi wanakazi mwingi mno, hivo basi pia wao wanafaa kuwa wamepewa mshahara ambao ni mzuri.

Wachezaji wa Kenya iwe ni wa futiboli ama pia wakimbiaji, wanapotoka nchini Kenya kuenda kuwakilisha nchi yetu pale ng'ambo, huwa wanapenda kupewa bendera ya Kenya na pia wanapewa jezi rasmi za Kenya ili kusaidia kuwashi.

Mchezo ya walemavu wa kandanda , wao hucheza kandanda . Wamejishikilia na visaidizi wao wa kutembea , alafu wamejiinua. Huu ni mchezo mzuri inawapatia pia washabiki.

Hao Wanafunzi wanapo jifunza mambo ya tarakilishi ama teknolojia ya kisasa bado katika shule ya msingi ama ya upili ni jambo mzuri sana maanake dunia wakati huu siku hizi imeenda hadi kwa teknolojia basi inafaa wapate elimu mapema ili kuwasaidia kuimarisha nchi yetu pia ili tupate pesa mingi.

Nikiwa mdogo pale shule ya msingi nilikuwa nafurahishwa sana na kazi ya kubadilisha bendera kwa mlingoti. Nilikuwa na skia kama sasa mkuu wa amri jeshi ya kenya sasa nimepewa attention yote.

Mahali hapa pana mandhari mzuri sana. Tunaona kwamba nyazi ni color ya kijani kibiji. Kabani mzuri na pale mbele kuna miti pia makubwa na mlingoti wa bendera. Hii ni mazingira mzuri.

Swali: je kwa maisha yako yote ,umepanda miti ngapi ama miche ya miti ngapi . Ni vyema kupanda miti maanake zinatusaidia kulinda mazingira yetu ,sasa hakikisha kwamba umepanda miti mingi maishani mwako .

Lugha ya kiswahili huwa na kanuni zake na msingi moja ya lugha ya kiswahili ni ngeli kwa mfano, tunao ngeli ya ki-vi kwamba vitu katikati umoja huitwa ki ama hutumi ki lakini Kwa wingi hutumia vi. Kwa mfano, kitabu kwa umoja, vitabu kwa wingi .

Jumba linaloonekana ni jumba kubwa ambalo ni la ghorofa mbili ,yawezekana kwamba hapa ni shuleni na hivo basi ni madarasa ambavyo wanafunzi hutumia kufunzwa. Mandhari haya ni mazuri manake tunaona maua yaliyopandwa vizuri na njia nzuri za kupitia.

Masomo pale shule ya upili. Yalikuwa matamu sana. Unapo ingia darasani unapata deski yako ama dawati yako hapo na meza yako. Hapo ndani pia ungeweza kuweka vitabu zako kisha unasoma, pia ukichoka mtu unaeza lala hapo na usingizi wa pale ulikuwa mtamu kweli.

Tunaona wanariadha wanne, wawili wao wakiwa waelekezi, na wengine wawili wakiwa ndio walikua wanakimbia ama kushiriki mashindano haya, ila kwamba wao wamefungwa macho zao, labda kwamba hawaezi tazama.

Nilipokuwa mdogo pale katika shule ya msingi nilikuwa nasoma hadithi kadhaa kadhaa ambazo zilikuwa na hadithi tamu tamu kweli. Unapoisoma mtu amafurahia na pia akili yako inaweza kuerevuka zaidi na pia unaweza kupanua mawazo yako, ni mzuri sana kwa watoto wasome vitabu vya hadithi.

Kwenye mashule katika taifa la Kenya utapata kwamba kuna mahali ambapo wanafunzi huwa wanakusanyika kisha hapa mbele kuna kuwanga na mlingo wa bendera ambapo bendera la taifa la Kenya huwa lina wekwa pale juu.

Vitabu ambavyo wanafuzi wanatumia kusoma kwa mara mingi huwa na michoro. Hii husaidia wanafuzi hao ili kuweza kuona lile picha kwa akili yao wanaposoma ili wapate kuelewa zaidi cha kile ambacho wanachokisoma.

Nchi ya Kenya imebarikiwa na wanyama wa pori wengi sana. Ndiposa ukienda kwa mijengo fulani utapata kwamba mapicha zao zimechorwa ukutani, ili waonyeshe watu na wageni kwamba, Kenya tunayo wanyama pori ambao ni wengi na wanavutia watalii.

Katika mjengo wowote ule, wanafaa panafaa kuwa kwamba kuna mahali pametengwa ambapo ukitokea jambo lile lolote, ndani ya jambo lile basi watu wanafaa walio kuwa kwa jumba lile wanafaa kukusanyika pale, ili wapate usaidizi.

Kweli kuna mambo, sasa baiskeli amvayo inaendeshwa na watu wawili. Baiskeli moja lakini waendeshaji ni wawili aa geni hili, mi hupenda baiskeli ambao mtu moja anaendesha lakini labda hii pi ni sawa manake mkiwa mnae.

Alaa, Kinacho shangaza ni kwamba Kuna mchezo Fulani ambapo mchezaji Mmoja amepanwa macho na mwingine hajapanwa macho, mikononi mwao hushika kitu Fulani Ili kuwaelekeza huu ni mchezo hunaochekesha kweli.

Mlingoti wa bendera wastahili kua mrefu. Ndiposa ukiekelea bendera hadi pale kwa juu zitaonekana kwa umbali. Hili tulikua tunafurahi sana tukiwa shuleni hasa tukihudumu pale kwa scouts

Kuna hadithi fulani pale bibilia kwamba kuna mtu aliyeitwa Noah, sasa Mungu akamwambia yeye jamaa jitayarishe hii dunia yote itakuja kujaza maji so tengeneza meli ambayo utaingia wewe na mifugo na mimea zingine zikiwa mbilili.

Takataka ni kitu ambayo inaharibu sana mazingira. Ama kwa mara mingi watu hujaribu kuzitupa takataka hizo kwa mahali ambapo panafaa. Hivyo basi kuelemisha watu chini ya kutupa takataka hizo ni muhimu kwa afya Kila mmoja wetu .